Rais William Ruto, ambaye ni rais wa tano wa jamhuri ya Kenya, amevalia suti ya samawati na amesimama kando ya mkuu wa mahakama jaji mkuu ambaye ni Martha Koome, aliyevalia sare za mahakama.

Ni mahakamani, na mawakili wanafuatilia na kusikiliza kesi. Wakati wanaposikiliza kesi, kuna wale ambao wanajadiliana na kuna wale ambao wanaorodhesha hisia zao kuhusu kesi fulani kwa vile kila meza ina kipaza sauti chake.

Hii ni timu ya kandanda ya wasichana, wenyewe wamevalia sare ya kijani kibichi na nyeupe kisha mlinda lango amevalia sare ya samawati. Wako katika mchuano wa chapa dimba na wamesimama ili waweze kupigwa picha uwanjani.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wanashabikia ushindi wao. Baadhi yao wanakimbia kwa miguu mbele ya gari, wengine wanakimbia nyuma ya basi, na wengine kando kando mwa basi, ilhali wengine wamening'inia kwenye basi. Wengine wameketi juu ya basi na wengine wako kwenye ndani ya basi wakishangilia.

Ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia inayopatikana nchini Kenya, wanashangilia timu yao kwa kuonyesha skafu ya timu hii. Wengine wanakipenga mdomoni, ilhali wengine wameasha taa aina ya koroboi wakati wanaposhangilia timu yao ya Gor Mahia.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya. Wahudumu wamevalia barakoa huku wakitumia tarakilishi. Nyuma yao kuna maandishi kwa rangi nyekundu yanayosema kwamba wanataka kuboresha huduma zao.

Ni kituo cha Huduma Center, kuna viongozi ambao wametembelea kituo hiki na viongozi wenyewe wanazungumza na wale wanaotoa huduma kwenye kituo hiki cha Huduma Center. Wananchi pia, wako nyuma yao wanatazama. Kuna tarakilishi nyingi tu ambazo zinafanya ile huduma ya ulipaji wa ushuru.

Ofisi ya kutoa paspoti Kwa wananchi, hasa wale walikua wametuma maombi Yao, kuomba kwambia wapewe paspoti ili waweze kusafiri nje ya nchi. Na wamekuja Tu kuangalia iwapo paspoti zao zimehidhinishwa na shirika hili la kuidhinisha paspoti.na nyuma yao kuna askari ambaye anaangalia shuguli yote iwe salama.

Mashabiki wa kenya wanashabikia timu yao, baadhi yao wameshika bendera ya kenya huku wakishangilia wengine wamevaa mavazi ya bendera ya kenya na mmoja amevaa vazi la tusker .

Rais William Ruto ambaye ni rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, anaonekana kutembea huku amevalia suti ya samawati. Kando yake kuna jaji mkuu Martha Koome, ambaye anasimamia idara ya mahakama. Kando yao kuna askari ambaye anamlinda rais.

Mwanamme aliyevaa shati la rangi nyeupe, saa mkononi na glavu na pia miwani, anavishika vidole vya mwanaume aliyesimama ili aweze kuchukua alama za vidole vyake.

Wanaume wawili waliovalia koti na tai wamesimama, wakitazama mwanamke ambaye waongoza kwenye tarakilishi. Kando yao kuna msichana mdogo aliyeketi kwenye kiti karibu na kabati.

Hili ni afisi inayoshughulikia maswala ya kusafiri nnje ya Kenya au kuja Kenya, na hutoa paspoti kwa wananchi. Kuna askari ambaye analindwa wananchi ili wapokee huduma za kupewa paspoti.

Hawa ni wachezaji wa kandakanda wa timu ya Al-ziza, wanaonekana wakishangilia bao. Wachezaji wenyewe wamevaa sare ya nyeusi na kuna baadhi yao ambao ni wawili wamevaa sare ya kijani kibichi.

Ni kituo cha Huduma Center, kituo ambacho mkenya yeyote anaweza kupata huduma zozote za kiserikali. Watu wametunga foleni na ni watu wa jinsia mbalimbali, wa kiume, wa kike, na kuna watu wazima pamoja na watoto.

Ni mashabiki watimu ya AFC Leopards ambao wamebeba vibango kuonyesha kwamba, vibango vilivyoandikwa kwamba wamefika, na kuna wale wanaopuliza vuvuzela, wengine wakishangilia, wengine pia wanarekodi matukio kwa simu zao za mkononi.

Bango hili linaonyesha ni siku ya mazungumzo ya mahakama, Inayo taka kushirikiana na wananchi kwenye maongezi, kwamba wanataka kuwafunza wananchi jinsi ya kuwasilisha kesi, na jinsi ya kuimarisha huduma kwa wananchi na pia ushirikiano wa mashirika mengine.

Hawa ni mashabiki wa timu ya kandanda ya bandari, wamenyosha bendera zilizoandikwa kwamba ni mashabiki wa bandari. Na, kwamba, walikuja hapa kushinda. Mashabiki hawa wamevaa sare mbali, kama vile samawati, na nyeupe. Wako, uwanjani.

Wanaumme wawili waliovalia suti ya samawati na nyingine nyeusi wanasalimiana, huku majaji wawili wakiwatazama. Kwamba jaji mmoja amevalia miwani na kisha kuna yule ambaye haonekani. Nyuma yao kwa umbali kuna askari aliyevalia kofia pamoja na miwani.

Wanariadha watatu wa Kenya ambao wamevua viatu vyao wanashangilia. Wamevalia sare ambazo zimeandikwa jina Kenya na wanaonekana wote kutabasamu.

Rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya, mheshimiwa Uhuru Kenyatta anaapishwa katika hatamu yake ya kuongoza nchi, ameshika Bibilia kwenye mkono wake wa kulia, na kwenye mkono wake wa kulia kuna jaji, kisha ule mkono wa kushoto kuna mkewe ambaye anatazama shughuli yote.

Jaji mkuu Martha Koome aliyevalia miwani anahutubia wanahabari huku amezingirwa na wenzake. Kuna bango linaloonyesha kwamba ni afisi ya jaji mkuu wa mahakama Kenya.

Hawa ni mashabiki wa timu ya kandanda ya Gor Mahia. Mashabiki hawa wanatoka eneo la mlimani. Wamevalia mavazi ya rangi ya kijani kibichi, huku wanashangilia na pia kuwasha moto.

Ni ofisi ya uhamiaji nchini Kenya, kuna naibu wa rais, Bwana Kithure Kindiki ambaye yuko mlangoni mwa ofisi hii, kando yake kuna askari aliyevalia barakoa, sehemu nyingine kuna wananchi ambao wamebeba bahasha, nyuma yake kuna viongozi wengine ambao wanamwelekeza tu kuhusiana na ofisi hii ya pasipoti.

Wachezaji wako uwanjani ni siku ya mpira. Kuna wale waliovalia kijani kibichi ila wengine wamevaa manjano na viatu vya mpira na mashabiki wanaonekana wameketi wakishabikia mchezo wenyewe wa kandanda.

Ni kituo cha Huduma Center au Huduma Kenya, kuna baadhi ya wafanyikazi katika kituo hiki ambao wanatazama, wanatazama televisheni na televisheni yenyewe inaonyesha tu nambari za simu, simu ambazo wanatumia kuvumisha au kueneza bidhaa zao.

Ni hafla ya maafisa wa upelelzi halmaarufu DCI ambao wanawapa wanachi vyeti vya kuonyesha kwamba wananchi hao hawajahusishwa na uhalifu, wale ambao wanakabidhiwa vyeti hivyo ni wale ambao hawana historia ya uhalifu nchini na hawajashtakiwa na kesi kuamuliwa na korti za nchi ya Kenya.

Ni siku ya kuwapishwa kwa mawakili, kuna wale mawakili ambao wanaapishwa. Mmoja ameshika bibilia anapoapa kuanza kazi, na mwingine ameshika Qurani. Picha ya chini inaonyesha kwamba wote wamejumuika kwa minajili ya kupiga picha siku ya kufuzu kwao katika kuanza kuwahudumia wananchi.

Wachezaji wa timu mbili wanacheza mpira uwanjani. Mmoja amevalia sare ya samawati na mwingine ssare ya kijani kibichi na manjano. Kuna bango lililoandikwa Betika na bango lenyewe ni la samawati.

Ni ukumbini shuleni kuna walimu wawili walio keti, kisha kuna mwanafunzi kwenye sehemu nyigine ya meza. Mwanafunzi ambaye ana nakili jina lake au maandiahi flani kwa karatasi, kando ya meza alioketi mwalimu kuna tarakilishi ambayo imefunikwa.

Wale ni wahudumu wa kupeana vitambulisho kwa wananchi. Wamefanya mkutano wa faragha na wananchi, ili kuweza kuwasajili na kuwapa vitambulisho. Mkutano wenyewe unafanywa chini ya hema na kuna karatasi nyingi zinazoonyesha kwamba wanapeana vitambulisho.

Hawa ni wananchi wa Kenya na ni mashabiki wa timu ya taifa ya Kenya, wamejifunika bendera ya nchi ya Kenya, wengine wamevalia nguo au sare za timu za kenya, wengine wanashangilia kwa kupiga makofi, wengine wana filimbi na wengine wamevalia miwani kuonyesha furaha yao.

Hawa ni wafanyi kazi wa huduma Kenya. Wameezeka hema ili wakaweze kuwahudumia wananchi. Wafanyi kazi hawa pamoja na wananchi wamevalia barakoa ya samawati. Kuna wananchi waliosimama na wengine wameketi chini huku wafanyikazi wakitumia tarakilishi.

Ni kituo cha Huduma Center au Huduma Kenya, kituo ambacho huwapa huduma wananchi wote, na kuna mteja ambaye amefika ili kusajiliwa na bima ya afya, ijulikanayo kama SHA, ambayo huwasaidia wagonjwa kwa kuwalipia matibabu katika hospitali za umma na zile za kibinafsi kote nchini.

Huyu ni jaji mkuu wa mahakama nchini kenya, ndiye kiongozi wa mahakama na ndiye jaji wa kwanza mkuu mwamamke kuteuliwa katika nyanja za mahakama hapa nchini kenya, yeye ndiye anayeongoza maswala yote ya mahakama nchini.

Ni katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo, siku ya michezo na wananchi wameketi kutazama michezo yenyewe na kuna baadhi ya wananchi ambao wanashangilia michezo yenyewe, inamaanisha kwamba mchezo wenyewe umekwisha isha ama uko kwenye mapumziko.

Rais mustaafu Uhuru Muigai Kenyatta aliyevaa vazi lenye rangi nyekundu na nyeupe ameushika mkono wa mwanamke mmoja ambao wote wanaonekana kutabasamu. Nyuma yao kuna watu wengine.

Watu watatu wameketi kwenye viti vyekundu. Kuna vijimeza ambayo juu yake kuna chupa za maji. Nyuma yao kuna maandishi ya samawati yanaashiria kuwa wanaidhinisha mahakama ya sheria.